Haya ni mandizi. Watu huzitumia kula wanapohisi njaa pia hutumika kama matunda ambayo inaongeza madini mingi mwilini wa watu. Husaidia pia mtu anapokuwa mgonjwa anafaa kukula ili imuongeze damu mwilini.

Huyu mwanadada au mumama anafurahia sana kukamua ng'ombe wake, hii Ina maana kua labda huyu ng'ombe anatoa maziwa mengi ambayo yanatosha kumkimu kimaisha na pia kwa kumpea chakula .

Hili ni pipa la takataka. Tunapata kuona ng'ombe wakitafuta chakula humu ndani. Hii inaonyesha hali isiyo sawa kwa sababu ng'ombe hawa wanaeza kula hadi karatasi na kuwaweka kwenye afya isiyo salama.

Huyu mama anapata kukamua ng'ombe ili kupata maziwa. Anapomaliza ataenda auze ama atumie kupika chai ili kupewa watoto wake pamoja na yeye chakula. Unapoiuza pia anapata fedha ya kuikimu mahitaji yao ya kila siku.

Hizi mahindi imeharibiwa na wadudu wanaokula mahindi zinapokuwa zikimea. Hii inaweza kuzuiliwa kwa kutumia dawa za shambani na huwa saa zingine pia ni za bei ghali sana. Inaweza fanya mtu asinunue.

Hizi ni ndizi zinaonekana zimeletwa hapa, ili ziuzwe. Hii uweka mkulima kupata fedha ambazo amekuwa akizifanyia kazi kwa mara mingi. Mnunuzi pia anaweza kupata chakula ili aende akajikimu nayo familia yake.

Hili ni zizi la ng'ombe. Tunapata kuona ng'ombe wengi sana humu ndani, pamoja na mkulima wao. Hapa kando pia kuna chakula chao. Lakini mazingira haya sio sawa kabisa kwa wanyama. Wanyama pia ni binadamu na wanafaa kutunzwa vizuri.

Hawa wanaonekana kua wanasayansi ,wanajaribu kuzindua mbinu mbadala ya kutatua shida fulani ambayo inakumba watu katika jamii au kwenye hii nchi yetu ya Kenya ,uwa wanasaidia sana kwa kijamii au kitaifa.

Hii ni ndizi iliyoiva. Ina madini mazuri mwilini haswa katika watoto. Husaidia sana kuzuia magonjwa na pia ni kitu ya kukula unapokuwa huna kazi yoyote ya kufanya au kupumzika tu.

Hii ni ndizi ya kupikwa. Ina faida nyingi sana mwilini. Inaongeza madini kwa watu wakubwa na pia watoto wadogo. Hii ina manufaa kwa sababu inapeana nguvu kwa mtu ambaye hana nguvu mwilini.

Hawa ng'ombe wametoka kuoshwa ili kuwaepusha na viwadudu ambao wanaeza ngozi yao. Wanafaa kuwa hivi na wenye afya na wasafi ili kupata mazao bora kutoka kwao.

Hii ni ndizi iliyokomaa vizuri tena ni ya kuivishwa. Kumaanisha ilikawia sana shambani na hadi ikaanza kuiva polepole. Mkulima huyu hakuwa anajua kilichokuwa kinaendelea shambani.

Hawa wanawake wanapika. Wanaonekana watu wakusaidia wasiojiweza au watoto mayatima. Hii inaonyesha utu katika jamii na kuwapa watu wengi wanaokosa chakula.

Haya ni wa ndizi. Tunapata kuona mkulima huyu ameziacha kwenye migomba zao na kupata kuivia humu. Hii inaonyesha kuwa hii kijiji hiki hakina watu wahalifu. Kwa sababu wangekuwa zingekuwa zimeibwa kitambo sana.

Hawa ni ngombe wanaoonekana kufa. Chanzo cha kifo chao hakijulikani kwa sababu haiwezi kuwa njaa. Tunaona kuwa hapa hakuna ukame sana na inaweza kuwa walikula kitu ambayo haikufaa wakule.

Huyu ni mkulima ambaye amepanda ndizi na tunaona kuwa ndizi hizi zimepata kuiva shambani. Hii inaonyesha kuwa hili eneo haina wizi wowote na kuwa wanaheshimu vitu za wenzao.

Hii ni mmea wa ndizi. Tunavyoona hii bado haijakomaa ya kutolewa shambani. Hii inasaidia sana watu, kwa sababu ina madini mengi sana inayoweza kusaidia mwili wa mtu. Vile vile, inaweza saidia mkulima anapoenda kuiuza na kupata pesa.

Huyu ni mkulima ambaye anajua umuhimu wa kuosha ng'ombe au wanyama . Hapa tunapata anaweza kuosha huyu wake ili aweze kumuepusha na kupata virusi au wadudu wale wanaoharibu ngozi ya ngombe.

Huyu ni mkulima na tunapata kuona amelima ndizi nyingi sana, kumaanisha haya maeneo ndizi inafanya vizuri kuliko vitu vingine. Hii inampea kipato yake vizuri ya kila siku.

Hii ni kampuni ya kutengeneza vitu zinazotokana na maziwa au vitu zinazotengenezwa kutumia maziwa. Husaidia sana kwa sababu unaweza pata mafuta ya maziwa ili kupikia nayo. Unaweza pata hadi krimu kutokana na hii kampuni.

Hili ni zizi la ngombe. Tunaona kuna ngombe wengi sana ingawaje mazingira yake si masafi ya kuweka hawa ngombe na afya nzuri na pia kutoa maziwa ifaavyo. Ndiposa huyu mkulima anafaa kufanya usafi hapa ili ngombe wake wawe na afya mzuri.

Hizi ni ndizi za kupika na zinaonekana zimetolewa shambani kabla ya kukomaa kwao. Hii sasa haitakuwa tamu kama vile zile zenye zimekomaa na kukuwa tayari kwa siku za kutolewa shambani.

Huyu mtu amebeba ndizi mkononi. Anatuonyesha umuhimu wa kuikula madini ambayo iko nayo, jinsi ya kuipanda shambani na pia venye unaweza iweka iishi kwa muda mrefu bila kuharibika.

Hili ni shamba la ndizi. Tunapata kuona mimea mingi sana ya hili ndizi na ni mzuri sana mtu kupanda hivi ili kupata mapato yake ama pia ile kupata chakula chake cha kila siku.

Huyu ni muuzaji wa maziwa, tunapata kuona amevaa vizuri na safi sana. Amevaa manguo meupe yanayoonyesha rangi ya maziwa ambayo huwa akitumia hushika kila siku. Hii inamwezesha kupata kipato chake.

Hii ni mashine ya kukamua ngombe, Uweza inaleta kazi rahisi kwa mkulima ambaye angefaa kuifanya kwenye mkono yake, lakini pia ina dhamana sana, ni bei kali yenye mkulima wa kawaida hawezi faulu kuinunua.

Huyu mama anaonekana kukamua ng'ombe wake. Hii anaweza enda auze ili apate fedha ya kukimu mahitaji yake au kupeleka watoto wake shuleni ama anaweza pia pika nayo chai watoto wapate chakula yao ya asubuhi.

Hawa ni wafanyikazi kwenye kampuni ya kutengeza maziwa, au vitu vinvyotokana na maziwa. Tunapata kuona wamevalia mavazi meupe pepepe, na wanaonekana kuwa wasafi sana. Hii inaweza kufanya kuwa mtu wa kutumia hiki kifaa hata kama hukipendi.

Hili ni zizi la ng'ombe na tunapata kuona ni ng'ombe wengi sana. Wanapewa chakula tena wako na afya nzuri. Kuna chakula yao pia ya kununuliwa yenye bado iko ndani ya gunia labda watapewa badae.

Huyu ni muuzaji maziwa, anayauza ili apate kujikimu kimaisha, kupata chakula na watoto wake na pia kupeleka watoto wake wapate elimu katika shule mbalimbali.

Huyu ni mkulima anayefuga ng'ombe. Tunapata kuona kuwa anawashughulikia vizuri na ipasavyo . Hapa anawaosha ng'ombe wake ili waweze kuwa wasafi na wadudu wasiweze kuingia kwenye ngozi yao na kuharibu afya yao waliyo nayo.

Huyu ni mwanadada anayefanya biashara ya kuuza maziwa. Hii inamsaidia kuleta chakula mezani na kukimu mahitaji yake na ingawapo atakapokuwa na watoto wao pia waweze kupelekwa shuleni na kupata elimu kwa ufasaha.

Hawa ni watoto wa ng'ombe au ukipenda unaweza waita ndama. Wametengwa kutoka kwa mama zao, ili mama zao waweze kupata maziwa mzuri sana. Alafu pia hawafai kunyonya sana, wanaweza hara na pia wapate kukufa.

Hili ni shamba la ndizi, huyu mkulima amejitahidi sana ili aweze kuchimba hizi shimo kubwa kubwa na kuwekeza hizi mimea ndani ,ili ni kuhakikisha kua siku sijazo atakua anavuna kile alichopanda.

Heko, kwa huyu mama, kwa sababu ninadra sana kupata mama akifanya kazi kama hii. Watu wanaamini kuwa haya ni kazi ya wanaume. Anajaribu kuweka hawa hawa wanyama katika afya iliyo njema, na kuzuia wadudu kuingia katika ngozi yao.

Hili ni shamba la ndizi. Tunapata kuona migomba yake ikiwa imelainishwa kwa laini mzuri na inasaidia. Hii mimea ni mzuri sana kwa afya ya watu wakubwa kwa wadogo.

Huyu ako shambani mwake. Tunavyoona, amepanda mboga pamoja na ndizi. Hata sasa, ni kama anataka kupanda vitu vingine ambayo vitamsaidia. Ukulima ni kitu ya busara sana na muhimu. Inasaidia mtu kupata hela na pia chakula katika hali yake ya kila siku.

Hii ni ndizi ya kupikwa na kama tunavyoiona bado iko shambani na haijakuwa tayari kutolewa, inasaidia sana mwilini, ina madini tofauti tofauti haswa kwa watoto wadogo inawafanya waweze kukuwa kwa njia mzuri sana.

Hii ni ndizi ya kupika. Tunapata kuona bado iko shambani na inasubiriwa ili ikuwe tayari ya kutolewa. Hii ina madini mengi haswa kwa watoto wanaokuwa bado wanakua ili waweze kuwa wenye nguvu na afya nzuri.

Hawa wamama wamekuja kuvuna ndizi. Hii inaonyesha kuwa wamefanya kazi kwa bidii na wanapata mapato yao au mazao yao kwa wakati unaofaa. Inahimiza watu wengi kuwa hakuna kazi yenye haina mshahara.

Hawa ni wanasayansi tunavyoona, wanajaribu kutatua au, thibitisha, kisa fulani ili kusaidia wanakijiji, huwa wanasaidia sana, katika kugundua maradhi au madawa yanayotibu maradhi fulani.

Hii ni sehemu ambayo inafanya kazi kama kampuni ya maziwa. Vitu ambavyo vinatokana au vinatengenezwa kutokana na maziwa hutengenezwa hapa na kuuziwa kwa wanakijiji ili wapate chakula ya kila siku.

Hizi ni mandizi na inavyoonekana hapa ni soko ya mandizi tu. Watu wamepanda ndizi pia unaona ziko shambani , zenye zimetolewa pia ziko. Huyu mtu ambaye anaonekana mkulima wa ndizi ana sura ya kufurahi sana.

Hapa ni sehemu pa kuuza maziwa kwa wingi. Wakulima ambao wana ng'ombe kwa wingi na wanakamua maziwa mingi wanapaswa kuleta hapa na kupata pesa ili wakimu mahitaji yao ya kila siku na kufunza watoto wao.

Huyu ni mkulima ambaye anakamua ng'ombe yake. Tunapata kuona wapo zizini na hii inamaanisha kuwa hana ng'ombe wengi sana, ambao wanamletea faida kama hii ya maziwa. Anawezajikimu nayo kimaisha na kupata chakula ya kila siku.

Hili ni gari ambayo imebeba ndizi. Inaonyesha kujisafirisha kwenda sokoni ama kwenda kwa aliyeziagiza. Hii inaonyesha kuwa soko hili hakuna haja la kutembea muda mrefu ukipeleka kitu yako sehemu.

Haya ni matunda, yanaitwa ndizi ya kuivishwa. Yanasaidia sana mwilini. Unaeza pata madini mengi sana na kukuwa na afya njema na ngozi laini sana ambayo inaweza weka umeremete siku zako zote.

Hapa ni masehemu pa kuoshea wanyama haswa ng'ombe. Hapa tunapata kuona ng'ombe ambao wanaoshwa ili kutoa wadudu mwilini mwao na kutunza ngozi yao, ile ngozi yenye afya kabisa.

Huyu ni mkulima anayejaribu kutuonyesha jinsi wadudu wanaharibu mimea yake shambani. Hii ni mahindi na hili mdudu limeiharibu sana yenye labda haitaweza kua vizuri.

Hili ni soko la kuuza ndizi na kwa sasa unaweza kuona magari mawili. Hata ni malori ambayo yameleta mandizi ili kuyauza katika soko hili, ili watu wapate kupata chakula zao.

Hii ni soko la kuuza ndizi, kama tunavyojua ndizi inaleta madini mazuri sana mwilini na kuweka mwili izuie magonjwa mengine haswa magonjwa yanayoletwa na virusi ama bakteria.

Mama huyu amekuja kuchuuza mandizi zake barabarani. Tena tunapata kuona kuna wateja ambao wanakuja kununua mandizi haya. Hii inasaidia huyu mama kupata mahitaji yake ya kila siku.

Huyu ni mkulima anayefuga ng'ombe au wanyama. Tunapata kuona amefuga ng'ombe wengi hadi ameajiri mtu kumsaidia kukamua ng'ombe. Huko nyuma pia tunaona kuna watu ambao ni kama wanaongoja kuchukua maziwa kutoka kwake.

Hapa ni sehemu pa kuuzia ndizi. Tunapata kuona ndizi mingi sana na kuna mwenye ameshachukua moja ameenda nayo nyumbani. Hapa haiwezi kosa kuwa Kisii , juu Kisii ndio kuna upanzi wa ndizi sana.

Huyu ni daktari wa ng'ombe, tena amekuja kukagua ng'ombe ili apate kujua kama wako wagonjwa ama wako kwa afya mzuri. Hii inasaidia kuweka afya ya wanyama ili kuwa sawa bila kuhatarishwa.

Hii ni krimu iliyooshwa tena huyu mtu anataka kutengeneza mafuta ya ng'ombe kutokana na hii. Unaeza tumia hayo mafuta kupika mboga yako ama unaeza kula nayo hata ugali unapohisi njaa.

Hii ni mmea wa ndizi. Imezaa tunda kubwa sana la hilo ndizi. Inasaidia kuleta madini mwilini na huepusha mtu kupata njaa anapoitumia kila siku kama chakula chake.

Hii ni mashine inayosaidia kukamua ng'ombe ili kupata maziwa. Maziwa inasaidia mwilini sana, tena ina madini mengi yanayosaidia watoto kwa kua kwao.

Huyu ni mtu wa kuuza maziwa, anatumia pikipiki lake kupelekea watu mbalimbali pamoja na maduka hayo maziwa ili iwasaidie katika mapato yao ama afya yao ya kila siku.

Huyu ni muuza maziwa. Anatembea katika kila boma kutumia gari lake ndogo, ili kukusanya maziwa na kuwasaidia pia wanakijiji ili kupata mapato yao kutoka kwa maziwa yao na kukimu mahitaji yao.

Hili ni Kambi ambayo inatengeneza vitu ambavyo vinatengenezwa kutokana na maziwa, tena inasaidia wakulima ili kuweza kupata sehemu ambayo wanaweza kupata mapato yao kidogo kidogo.

Huyu ni mama ambaye anajaribu kupata fedha au pesa kidogo ya kujikimu maishani mwake, ili aweze kupata hata kulipia watoto wake karo, mavazi na chakula. Tunapata kuona anauza tu mandizi sokoni.

Hapa ni mahali pa kufuga ng'ombe. Tunapata kuona ng'ombe wengi wa kutoa maziwa. Haya maziwa yanasaidia wanakijiji pamoja na watoto kuweka afya njema. Husaidia tena kwa ajira ya wanayutu ambayo inaweza wasaidia kukimu mahitaji zao.